Naona mwanaume hapa akiwa anafurahia kilimo chake cha ndizi. Bila shaka ni mkulima mahiri wa kilimo hiki cha ndizi za kisukari zinavyoonekana kwa rangi yake ya njano. Akizitazama na kukagua kabla kukata ndizi hizo.

Vilevile hapa ni mkulima anaonekana mwenye kuweka mifugo ya ng'ombe yenye kutoa maziwa akiwa anamimina maziwa katika mabirika kwa mwenye pikipiki huyu ambaye bila shaka anakaa ni mchuuzi wa kwenda kuuza maziwa haya, kwa jamii akiuuzia kwa bei rejareja akiwa yeye hapa ananunua maziwa haya kwa mkulima kwa bei ya jumla.

Kuna shamba iliokua na mimea ama mazao aina ya migomba, migomba mbao kwamba hutoa ndizi yakiwa yamenawiri na kushamiri vizuri katika shamba iliyopandwa kwa maridadi na kwa njia ya mstari ulionyooka.

Naona mkono na ndizi ambayo imepasuliwa. Inaonekana ndizi aina ya matoke ambayo imepasuliwa ikiwa anachambua labda kwa sababu ya mapishi.

Mkulima akiwa anaweza kuzitazama aina ya mazao ya ndizi katika shamba yake ukiwa umetoa ndizi vizuri sana. Mpaka umewekelewa nguzo ambao kwamba ni ya kuipatia support kuipatia usaidizi ama kuimili kudhibiti mgomba huo usiweze kuanguka ukiwa umetoa zao la ndizi.

Hapa tunaona kilimo, bila shaka ni cha ndizi ikiwa zime tayari kuchipuza ndizi hizi katika migomba hiyo. Yakwamba inaonekana ndizi zenye afya kwa namna zinavo onekana kwa rangi ya kijani kibichi kilicho kolewa.

Hapa tunaona Lorry gari aina ya lorry katika kituo cha kuchukua maziwa na vile tunamwona mchukuzi wa piki piki akiwa ameweka mabirika ya mitungi tayari kuifunga na kuweza kuisambaza katika vijiji kwa ajili ya kuuza.

Naona paa la nyumba, migomba na sehemu ya paa kwenye shamba hili, ambalo kwamba linaonekana kuaribiwa kutokana labda na upepo, ambapo umeangusha paa hilo, ikiwa chini yake kuna nyasi. Wala nyasi hizi ni za kulisha makopo ya mifugo. Ni sehemu ya kuhifadhi nyasi hizi lakini paa lake linaonekana kuanguka hapo.

Inaonekana wanawake wakiwa wanachuja maziwa yaliyogandishwa wakiwa wanachuja kutoa siagi yaliyokua yametokana na maziwa hayo wakiweka katika bakuli mbinu ya zamani ya kutoa siagi katika maziwa.

Ng'ombe ambao kwamba wanaekewa chakula na mkulima huyu ama mfugaji huyu katika kilimo cha ng'ombe, ambao kuwa amewaekea chakula katika sehemu ya malisho, wakiwa ng'ombe hawa wamefungiwa ili vilevile kwa sababu ya kuweza kutoa maziwa mengi kwa siku.

Hao ni ng'ombe wanaofugwa, aina ya ng'ombe wenye kutoa maziwa, wakiwa katika zizi lao lililojengwa kwa muundo wa kisasa, wakiwa wanakula chakula chao, malisho yao, bila kuzunguka katika shamba kubwa. Naona wanaume wawili wakiwa wanatazama na kuangalia naona ng'ombe hawa wanavyolishwa na namna ya kufugwa.

Naona sufuria na mwiko, ndani ikiwa imewekwa maziwa ambayo kwamba yameganda ikiwa ni mbinu moja ya kuchuja maziwa haya ili kuweza kutoa siagi na mauta ambayo yanatokana na maziwa ya ngombe.

Mmea aina ya mgomba imepandwa katika shamba huku kando naona karatasi nyeusi ambayo kwamba mara nyingi inatumika ili kuleta unyevu nyevu kutopoteza unyevu nyevu wa maji ambayo kwamba unapotea katika mimea husaidia mimea hii wakati wote kuwa na unyevu nyevu katika mchanga wake ili kuwezesha mmea huu kukua kwa vizuri na kupata maji nayo tosha .

Na muona mwanaume mmoja hapa akiwa ameweka ndoo yake chini ya ng`ombe huyu akionekana kukama maziwa aweze kutumia kwa kunywa au kwa chakula, anakama maziwa mkulima huyu akiwa na ng`ombe katika zizi lake .

Bila shaka huyu atakua ni mtaalamu wa mambo ya mifugo naona hapa akijaribu kuchukua sampuli ya maziwa anaotoa ng`ombe huyu wafanyie kipimo kama ni salama kwa utumiaji au matumizi .

Sehemu ya kutupa takataka ambazo hapa tunaona ng'ombe wakijaribu kutafuta chakula hapa. Bila shaka sehemu hii haitakuwa nzuri kwa ng'ombe hawa huenda wakawa wenye kutafuna, na elewa kwamba inaweza kuwaletea madhara katika matumbo yao na kuleta sawisho ya maangamizo au maafa makubwa kwa wanyama hawa.

Kwa karibu tunaona watu wawili akiwa mmoja ni mwanaume akiwa karibu na mbele akiwa mwingine akiwa mbele wakiwa katika sehemu ya ufugaji wa ng'ombe, bila shaka ng'ombe hawa ni mang'ombe wenye kutoa maziwa, katika banda hili ama ambalo kwamba wamejengewa sehemu hii wakiwa na lishwa chakula kufgwa mahali hapa.